Chumba cha upasuaji kinaonekana kikiwa na timu ya wataalamu wa afya. Wamevaa nguo za upasuaji za rangi ya kijani na kofia za upasuaji. Wanaonekana wamezunguka mgonjwa aliyefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijani kwenye meza ya upasuaji. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu karibu ikiwa ni pamoja na taa kubwa ya upasuaji, mashine yenye skrini na vifaa vingine visivyoonekana vizuri.

Mhudumu wa afya anashika kalamu nyekundu na kuandika kwenye karatasi, huku akiwa amezingirwa na mafaili na rekodi mbalimbali za wagonjwa. Juu meza kuna jalada la buluu lenye maandishi County government of Kajiado Medical Record pamoja na faili za kijani na vikaratasi vingine vya matibabu.

Afisa wa afya akiwa amevaa sare nyeupe, na nyeusi. Anasimama kando ya meza ya rangi ya kahawia, akichanganya vitu ndani ya kontena jeupe lenye ufuniko wa buluu. Meza ina karatasi ya maandishi ya rangi ya samawati. Vifaa vya plastiki vilivyo unganishwa na roli ya bandeji.

Wafanyakazi watatu wa afya wamevaa sare za rangi ya kijani, na barakoa. Wanasukuma kitanda cha mgonjwa chenye, aliyefunikwa na shuka jeupe. Wote watatu wameshikilia sehemu mbalimbali za kitanda, cha wagonjwa, wakionekana wakimsafirisha mgonjwa. Wako ndani ya eneo linaloonekana kama hospitali au kliniki.

Katika chumba cha hospitalini, mtu aliyevaa vazi kamili la kujikinga, miwani na barakoa. Anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgonjwa amefunikwa na blanketi cheupe. Karibu na kitanda, kuna vifaa vya matibabu, ikiwa ni pamoja na mashine yenye skrini inayoonyesha grafu au namba. Chumba kinaonekana kuwa na dirisha lenye mwanga hafifu unaoingia.

Katika chumba cha hosptitali mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi la rangi ya bluu na nyeupe watu wawili wamevaa mavazi kamili ya kujinga, miwani na barakoa mawesimama karibu na kitanda wakionekana wakimuhudumia mgonjwa, mgonjwa ana vifaa vya matibabu vinavyo unganishwa naye ikiwa ni pamoja na miricha ya oksijeni puani.

Katika chumba kinachoonekana kama ofisi ya daktari wa macho, kijana ameketi akiangalia kwenye kifaa cha kupimia macho. Daktari wa macho, mwanaume mwenye umri wa makamo na kipara ameketi mkabala naye akiendesha kifaa hicho. Kijana amevaa shati la buluu na suruali yenye michoro, huku daktari amevaa koti jeupe la kitaalamu.

Katika chumba cha hospitali chenye ukuta wa rangi ya waridi. Mwanaume aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi, akiwa na barakoa usoni . Anainama juu ya kitanda, ambapo mtoto mchanga amelazwa akiwa amefunikwa na shuka la rangi ya zambarau.

Kuna gari ambayo imeegeshwa na imeekwa chapisho ya hospitali. Lina daktari, mtoto na familia. Imeekwa msalaba na maandishi ya rangi ya nyeusi na nyekundu na dirisha ya gari iko chini na gurudumu zake ni nyeusi.

Gari la huduma ya afya likiwa limeegeshwa limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic. Pembeni likiwa na nembo ya kampeni hiyo. Mtu aliyevalia koti jeupe la daktari amesimama mlangoni wa gari akiwa amevaa barakoa. Wanawake kadhaa wameketi kwenye viti vya plastiki mbele ya gari hilo, wengine wakizungumza, wengine wakimsikiliza.

Gari la huduma ya afya limegeuzwa kuwa Kliniki ya kuhama likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye zulia jekundu mbele ya mlango wa kuingia kuna ngazi ya chuma na ndani kuna waudumu au wageni. Bango kubwa lenye maandishi ya Beyond Zero limesimama upande wa kulia likionyesha mpango wa afya wa kitaifa.

Gari la rangi ya kijani na nyeupe lenye maandishi yakiwa. Limeegeshwa karibu na jengo la vijijini lililozungukwa na miti na udongo wa rangi ya kahawia. Gari hilo linaonekana kuwa la taasisi ya afya au misaada likiwa limeandikwa nambari ya usajili upande wa nyuma.

Watu wanne wamesimama karibu na kliniki ya tembezi iliyoandikwa BEYOND ZERO MOBILE CLINIC.Mmoja wapo akiwa anashuka kutoka kwenye gari hilo. Mmiliki au mgeni maalumu anaonekana mbele akiongozwa kwa heshima na wengine waliovaa rasmi.

Gari maalum la huduma ya afya limesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti michache. Gari hilo limeandikwa Beyond Zero Mobile clinic likiwa na alama ya msalaba wa afya, dirisha na madirisha madogo ya kando yanaonyesha kuwa ndani kuna sehemu ya kutolea huduma.

Kliniki inayohamishika imewekwa juu ya trela lenye magurudumu manne na madirisha kadhaa upande wa kulia. Mlango uko wazi na mtu mmoja amesimama ndani tayari kutoa huduma. Pembeni ya trela kuna bango la kuelimisha jamii likiwa na maandishi na picha zinazohusiana na afya.

Kuna kifundi kinachoonyesha, Beyond Zero Technical Report, kwa miaka ya elfu mbili, na kumi na tisa, na mwaka wa ishirini na ishirini, juu ya ripoti kuna nembo ya serikali, upande wa kushoto na nembo ya Beyond Zero, upande wa kulia, chini ya nembo, kuna picha inayoonyesha kliniki ya simu ya mkononi, iliyoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic.

Makontena meupe yamegeuzwa kuwa kliniki ya kisasa yenye maandishi ya clinic na kliniki, yaliyopakwa rangi nyekundu. Juu yake kuna nembo za kitaifa na mistari yenye rangi ya bendera ya Kenya. Dirisha ndogo linaonekana kila upande kwa ajili ya mwanga na uingizaji hewa. Nyasi kavu zimefunika ardhi iliyozunguka kliniki hiyo.

Gari kubwa jeupe limetengenezwa kwa kliniki ya simu ya mkononi iliyoandikwa beyond zero mobile clinic . Upande wake gari limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Rampu imewekwa kutoka mlango wa nyuma wa gari ikiashiria kuwa watu wanaweza kuingia na kutoka kwa urahisi.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika barabarani wakishika mabango mawili marefu ya kitambaa. Bango la kwanza upande wa kushoto, lina rangi nyeupe na maandishi Love Your Eyes kwa herufi kubwa za bluu na zambarau. Bango la pili upande wa kulia lina maandishi Moi Teaching and Referral Hospital World Sight D na Love Your Eyes At Work .

Mwanaume mzee ameketi kwenye kiti cha mbao; akiwa amevaa shati la zambarau na suruali ya kijivu. Huku mtu mwingine akiwa amemwelekeza kifaa cha kupima joto la mwili kwenye paji la uso. Wawili hao wapo nje ya kibanda kilichotengenezwa kwa tarubai, maeneo ya vijijini. Wote waliovaa kiakisi cha buluu, chenye nembo ya Shirika la Afya.

Mdomo wa mtu umefunguliwa kwa upana huku mkono wa mtaalamu wa meno aliyavaa glovu za buluu ukiwa umeshikilia kifaa cha chuma kinachoangazia meno ya ndani. Jino la nyuma linamulikwa kwa kutumia kioo maalum cha daktari Huku meno ya mbele yakionekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Mdomo wa mtu umefunguliwa kidogo huku mswaki wenye mchanganyiko wa rangi ya bluu na nyeupe ukipitishwa juu ya meno meupe, yaliyopangwa vizuri. Mdomo unaonekana kuwa na afya njema ikiwa na rangi ya waridi asilia. Mswaki unashikiliwa kwa mtindo wa kupiga mswaki kuelekea juu ishara ya kutunza usafi wa kinywa.

Wataalamu wawili wa afya, wamevaa mavazi ya kujikinga, ikiwa ni pamoja na glavu, barakoa, miwani ya kinga na kofia za upasuaji, wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha upasuaji. Vfaa mbalimbali vya kimatibabu, vimewekwa karibu na wao.

Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye rangi ya njano na madoa meusi, huku fizi zikionekana kuwa na rangi nyeusi. Meno ya chini yanaonekana kuwa na rangi bora zaidi lakini baado yanaonekana kutokamilika. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha meno baada ya matibabu, meno yanaonekana meupe zaidi na safi na fizi zinaonekana kuwa na afya njema.

Mwanamke mwenye ngozi nyeusi anaonekana akishika mdomo wake wa juu na kidole chake akionyesha meno yake nyeupe. Meno yanaonekana kuwa safi na yamepangika vizuri. Kuna rangi ya waridi iliyokolea kwenye ufizi wake. Kucha yake ya kidole imepakwa rangi ya waridi hafifu. Sehemu ya picha inalenga sana mdomo na sehemu ya pua. Huku mandhari ya nyuma ikiwa haiko wazi.

Chumba cha kliniki ya meno kinaonekana kikiwa na vifaa vya kisasa vya meno. Kiti cha meno cha rangi ya buluu kiko katikati ya chumba, kikiwa na taa ya meno iliyoambatishwa juu yake. Kuna sinki jeupe na kabati za rangi ya kahawia nyuma ya kiti. Ukuta umechorwa rangi ya buluu na kuna mapazia ya buluu kwenye dirisha, mashine ndogo.

Karibu na mtu mwenye ngozi nyeusi akisugua meno yake kwa kijiti cha mswaki cha asili, kijiti hicho kinaonekana kuwa na ncha iliyochumbuliwa na kutengeneza kama brashi. Meno ya mtu huyu yana rangi ya manjano kidogo, mkono wake unashikilia kijiti unaonekana vizuri na kucha zake zikiwa safi.

Katika hii picha kuna askari ambaye amevaa barakoa na glavu nyeupe, kisha kuna mama ambaye amefungua mdomo akimwangalia meno yake, na kuna askari wa kike pia amevaa kofia ya daktari na barakoa ya samawati.

Daktari wa meno amevaa glavu na miwani akiwa anafanya uchunguzi wa kina kwenye meno ya mvulana mdogo aliyelala kwenye kiti maalumu cha matibabu, vifaa vya kitibabu vimewekwa mdomoni ili kusaidia kungalia hali ya fizi na meno ya mbele. Mwanga unamulika moja kwa moja kwenye sehemu anyofanyia uchunguzi.

Mdomo wa mtu uko wazi kabisa huku daktari wa meno akiwa amevaa glavu za rangi ya buluu akitumia kifaa cha chuma, kuchunguza meno ya ndani. Meno ya mbele ni meupe na yamepangika vizuri. Huku fizi zikiwa nyekundu, zenye afya. Kifaa cha kuangazia kimeelekezwa kwenye jino la nyuma ,likionyesha uso wa ndani.

Picha inaonyesha sehemu ya juu ya uso wa mtu ikizingatia mdomo na meno. Meno ya juu yanaonyesha pengo kubwa katikati ambapo meno mawili yanaonekana kukosekana. Meno yalioasili juu yana rangi isiyosawa.

Mwanaume mwenye ngozi ya kahawia. Anaonekana akitabasamu huku akisafisha meno kwa kutumia mswaki wa asili uliotengenezwa kwa kijiti. Anaushikilia mswaki huo kwa mkono wake wa kushoto, na kuuweka kati ya meno ya juu na ya chini. Mswaki huo unaonekana kuanza kuchanuliwa upande mmoja, jambo linaloashiria kuwa tayari kwa matumizi.

Meno ya mbele ya juu, yamepata uharibifu mkubwa, ambapo meno mawili ya katikati, yamevunjika kwa kiasi kikubwa, na kuacha sehemu ya ndani, wazi, rangi ya meno inaonyesha kuwepo kwa madoa ya kahawia pembeni, ishara ya kuoza, au safi, hafifu, ufizi unaonekana kuwa na afya kiasi, lakini hali ya meno, inaonyesha hitaji la matibabu, ya haraka.

Watu watatu wamesimama mbele ya lori kubwa jeupe, lori limeandikwa WF-AID na Kenya Emergency Drought Response 2021. watu hao wanaonekana kuwa wanashikilia vifurushi vya chakula au misaada mingine. Mwanaume mmoja upande wa kushoto amevaa kofia ya buluu, shati la buluu, vesti ya njano.

Wafanyikazi waliovaa sare nyeusi na kofia nyeupe , wanasimamia zoezi la kugawa msaada wa chakula kwenye eneo la wazi lililojaa magunia na bidhaa mbali mbali. Mifuko ya unga maharagwe na bidhaa zingine za msingi zimepangwa kwa mpangilio safu kwa safu.

Eneo lililowazi ambapo moto unawaka kwenye nyasi kavu moshi mwingi unafuka kutoka kwenye moto, ukifanya anga lionekane kua na ukungu. Mtu mmoja anaonekana katika picha akisimama kwenye nyasi kavu, ambazo hazijawaka moto. Amevaa shati lenye michoro na suruali ya rangi ya beige .

Watu waliovaa sare za shirika ya msaada wanaonekana wakibeba vitu kutoka kwenye nyumba iliyojaa maji ya mafuriko. Maji yamefika karibu na magoti na yameenea kote mtaani, yakizunguka nyumba zote za jirani. Nyuso zao zinaonyesha juhudi za umakini mkubwa wanapookoa mali muhimu.

Kuna maji ya mafuriko na kuna gari ya bajaji ya rangi ya kijani mbichi na pia nyeusi. Pia kuna askari ambaye amevaa nguo ya manjano na nyeusi na kuna magari ya kila aina ambayo yanaelekea upande mmoja.

Majengo makubwa yamezingirwa na moto mkubwa unaowaka kwa kasi. Moshi mweusi mzito ukifuka juu angani, huku moto ukiwaka kwa nguvu kwenye paa na madirisha. Wati wengi wamekusanyika barabarani wakitazama kwa hofu na mshangao. Wengine wakionekana kupiga picha au kurekodi tukio hilo.

Mitaa yenye tope imejaa maji na watu wengi wanajaribu kupita. Maji yamefika hadi magoti ya baadhi ya watu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zinaonekana zikizunguka eneo hilo. Mandhari inaonyesha hali ya mafuriko au maji machafu yaliyotuwama. Baadhi ya watu wanaonekana wakikimbia kutoka kwenye maji, huku wengine wakijaribu kuvuka.

Magari ya zimamoto yameegeshwa mbele ya jengo la ghorofa usiku. Taa zao zikiwa zinamulika barabara ya matope iliyojaa maji. Majibizano ya kazi yanaendelea huku wazima moto wakionekana wakikabiliana na hali ya dharura. Baadhi wakiwa karibu na magari wakiwa na vifaa vya kazi.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya samawati, wamevaa kofia na barakoa huku wakisugua mikono yao kwa sabuni ya kisasa ya pale hospitalini. Mikono yao imejaa povu wakijiandaa kwa taratibu za upasuaji. Kuna vioo na vishikilia sabuni vya chuma vilivyowekwa ukutani.

Mkusanyiko, wa vyakula mbalimbali, vyenye afya vilivyopangwa juu ya uso, wa rangi ya kijivu. Kuna matunda kama vile: machungwa, zabibu, kiwi, strawberry, mapapai, passion fruit , na tofaa. Mboga zinazojumuishwa na pamoja na brocoli, bamia, okra na kales ama sukuma wiki, ziko pale.

Mandhari ya msitu yameharibiwa sana, na kuacha mashina mengi ya miti, yaliyokatwa yakiwa yamesimama, kwenye ardhi hiyo iliyo wazi, na yenye vifosi. Kuna sina kubwa la mti, lililokatwa. Liko upande wa kushoto, wa picha. Ardhi imejaa matawi yaliyokatwa, magogo madogo, na mabaki mengine, ya miti.

Mkono mmoja wa mtu mwenye ngozi ya kawiya, umeinua roli la karatasi laini ya chooni ambayo ni nyeupe na yenye mduara wa katikati ulio wazi. Karatasi hiyo imefungwa vizuri imeanza kutolewa sehemu ya mwanzo. Mandhari ya nyuma ni sakafu ambayo ya rangi akawia iliyonyooka vizuri bila vitu vingine kuonekana.

Chupa ya plastiki yenye pampu iliyojaa kuondoa mikono chenye rangi ya buluu imewekwa karibu na barakoa nyeupe ya N95 . Barakoa wa hiyo ina nambari PM2.5 iliyoandikwa juu yake. Ikionyesho wezo wake wakuchunza chembe ndogo. Mandhari ya nyuma haiko wazi lakini inaonekana kuwa na mimea au majani ya kijani.

Mtu aliyevaa mavazi kamili ya kupiga mbizi yuko chini ya maji kwenye mazingira ya baharini yalilyo jaa samaki wa rangi tofauti wengi wao wakiwa na mkia wa manjano. Mwangaza wa rangi ya bluu na zambarao unaonekana ukipenya kutoka juu ukimulika maji na kuunda mandhari ya kuvutia.

Tone la maji limegonga uso wa maji yaliyotuama kwenye chombo cha rangi ya kijani, na kusababisha mchapuko wa matone madogo yanayoruka juu. Uso wa maji unaonyesha mawimbi madogo yanayotaka kwenye sehemu ambapo tone limegonga .Mandhari nyuma ya chombo haiko wazi sana lakini inaonekana kuwa na rangi za kawia na kijani labda ni mazingira ya asili.

Kuna anga ya samawati, na pia kuna mawingu meupe. Pia kuna mabonde pale na kuna barabara. Pia mazingira yake ni ya kijani kibichi kwa kuwa, pale kuna nyasi ambazo zimemea.

Jengo kubwa la matofali ya rangi ya kijivu na nyeupe. Linaonekana likiwa na madirisha ya mraba yenye fremu nyeusi. Mlango wa rangi ya blue yenye fremu za chuma, unaonekana na mandishi I unit , juu yake. Kando ya mlango, kuna mabango mawili yaliyobandikwa kutani yenye kichwa cha habari. Good high, L starts with you . Kitanda cha uchunguzi wa matibabu cha rangi nyeusi na nyeupe kinaonekana.

Chumba kina vitanda vingi vya hospitalini vilivyo na magodoro ya kijani na sehemu za rangi ya buluu. Kuna mashine mbali mbali za tiba karibu na baadhi ya vitanda, pamoja na stendi za dripu. Mabango mawili yaliyoandikwa mozartbet yanaonekana nyuma yakitangaza supporting our healthcare facilities .

Chumba kinaonekana kama phamacia au sehemu ya kuhifadhi dawa, kikiwa na rafu nyingi nyeupe zilizojazwa na dawa. Vifaa vya matibabu na masanduku yaliyopangwa kwa utaratibu. Kuna dawati kubwa la rangi ya kijani na kiti cha ofisi cheusi ambacho kina maandishi, OPD tano tano pharmacy mgongoni. Juu ya dawati kuna nyaraka mbalimbali, vitabu na vifaa vingine.

Ndani ya chumba kinacho onekana kama wodi ya hospitalini, kuna vitanda kadhaa vya wagonjwa, vilivyo pangwa kwa safu, kila kitanda kina vifaa vyake, ikiwa ni pamoja na draw za kuhifadhi, na vifaa vya matibabu vilivyo karibu. Mtu mmoja ambaye anaweza kua muuguzi au mfanyakazi mwingine wa afya, anaonekana akishughulikia moja ya vitanda.

Ndani ya famasia rafu nyingi nyeupe za kioo zimejaa dawa mbalimbali; bidhaa za afya na vipodozi vilivyopangwa kwa utaratibu. Taa zilizowekwa ndani ya rafu zinaangazia bidhaa. Sakafu imefunikwa na vigae vya rangi ya beige. Katikati ya famasi kuna benchi la rangi ya buluu kwa wateja. Juu ya rafu kuna matangazo ya bidhaa mbalimbali.

Meza ndefu ya maabara imepangwa na vifaa vya kisayansi vikiwemo kipimo cha uzito, kifaa chekundu kinachoonekana kuwa cha kupima joto au muda. Darubini kubwa iliyofanikiwa na kitambaa cheupe na karatasi za jaribio zilizo wazi juu ya uso wa meza. Kabati jeupe lenye milango miwili liko chini ya kila sehemu ya meza.

Vifaa viwili vya plastiki vimesimama karibu na kila kimoja. Kifaa kimoja kina rangi ya samawati iliyokolea, nakingine kina rangi nyeupe na sehemu ya juu ya chini ya rangi ya samawati iliyo okolea. Vyote vina umbo refu na nyembamba na vina vifuniko juu vifunika na vina sehemu iliyoinuliwa katikati, ambayo inaweza kuwa sehemu ya kufungua au kushika.

Feni ndogo ya mezani yenye rangi nyeupe; imewekwa sakafuni ikiwa inashikwa na mtu anayeonekana kuivalia bangili ya rangi ya bendera ya Kenya. Feni hiyo haijafungwa vizuri; sehemu ya mbele ikiwa wazi, ikionyesha ndani. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya krimu iliyo safi.

Kiti cha magurudumu kilichotengenezwa kwa fremu ya chuma, inayong'aa. Kina sehemu ya kukalia ya kitambaa cheusi, na mikono ya kuegemea, iliyofunikwa plastiki, kwa ulinzi. Mikono ya kushika nyuma ina mipini ya plastiki nyeupe, na meusi. Miguu ya mbele ina sehemu ya kuweka miguu, zenye umbo la bati, na magurudumu mandogo.

Chuma cha kusaidia kutembea kimewekwa kwenye sakafu ya vigai vya rangi ya kahawia nyepesi pembeni mwa ukuta wa bluu wenye alama za kuchunika rangi. Kifaa hiki kimeundwa kwa neli za metali, zilizoumbika kwa pembe laini na kushikiliwa kwa pande mbili juu ya vipini vya plastiki vilivyo na rangi ya giza.

Kwenye ukuta kuna chati mbili za kupimia uoni zikiwa zimewekwa karibu na dirisha lenye fremu nyekundu. Chati ya upande wa kushoto ni ndefu na nyembamba ikiwa na herufu zilizopangwa katika mistari liyozidi kuwa midogo kuelekea chini juu imeandikwa malfunctional official chart chini kuna michoro ya rangi ya kijani na nyekundu.

Kifaa cha matibabu chenye skrini kubwa na vifungo vingi, kimeegeshwa kwenye trolley yenye magurudumu. Skrini inaonyesha grafu na namba, labda ni kifaa cha kufuatia mgonjwa. Kuna mirija na waya zilizounganishwa kwenye kifaa hicho, zikielekea chini kuelekea kwenye sehemu ya chini ya trolley ambapo kuna vifaa vingine.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda cha chuma ndani ya chumba cha hospitali, akiwa amelazwa kifua wazi na amefunikwa kwa blanketi ya rangi nyingi. Mirija ya oksijeni imeunganishwa puani mwake ikitoka kwenye kifaa cha matibabu kilichowekwa karibu na kitanda.

Gari ndogo la kubebea vifaa viko ndani ya chumba kinachoonekana kama eneo la matibabu. Juu ya gari kuna tray mbili za chuma. Tray ya juu ina kitambaa cheupe kililchokunjwa upande mmoja na vifaa vingine vya matibabu upande mwingine ikiwa na pamoja na mirija ya plastiki, chupa mbili za plastiki zenye vifuniko vya kijani na bluu na kifaa chenye rangi nyekundu na nyeupe.

Mguu wa mgonjwa umelazwa juu ya kitanda cha hospitali ukiwa umefungwa kifaa cha chuma kinachotumika kuweka mifupa iliyovunjika katika nafasi yake. Ngozi imefungwa kwa plastiki maalum kuzuia maambukizi, huku mashine ya tiba ikiwa imeunganishwa kwa mrija kwa ajili ya kutoa usaha au majimaji kutoka kwenye jeraha.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kieletroniki kimewekwa juu ya meza ya bluu, kikiwa na sehemu ya kufunga mkononi upande wa kushoto, na kidhibiti chenye skrini upande wa kulia. Juu yake kuna kisanduku chenye maandishi ya njano na nyeupe yakielezea kua ni kifaa cha kisasa chenye matumizi ya kompyuta ndogo.

Kifaa kidogo cheupe cha matibabu kimefunuliwa kutoka juu. Kifaa kina sehemu ya juu iliyoandikwa scan na kwa herufi kubwa za buluu. Chini ya maandishi hayo kuna stika yenye maandishi mengine madogo na nembo. Kwenye sehemu ya chini ya kifaa, kuna kitufe cha kijani kibichi cha kuwasha au kuzima.

Mashini ya kisasa ya matibabu ya rangi ya nyeupe; imewekwa juu ya kaunta yenye muundo wa madoadoa. Mashini ina skrini kubwa inayoonyesha deta mbalimbali na imeandikwa DH 31 juu yake na nembo ya DYMIND chini ya skrini. Kichanganuzi cheusi kimeunganishwa na mashini na kioo juu ya kazi. Karatasi ya matokeo imechapishwa na inaning'inia upande wa kushoto wa mashini.

Chumba safi chenye viti vya mzunguko viwili na kifaa maalum cha kuchunguza macho kimewekwa mezani. Upande moja kuna mtu ameketi, amevaa shati jeupe na suruali ya buluu akiwa ameinama kidogo, kana kwamba anasubiri matibabu au ana fakari jambo.

Mtu amelala kifudifudi juu ya kitanda kilichafunikwa na shuka nyeupe. Mtu mwingine amesimama karibu na kitanda akifanya kitu kwenye mgongo wa mtu aliyelala. Wote wawili wamevaa nguo za rangi nyeusi na kijivu. Kuna dirisha kubwa nyuma ya kitanda linaloonyesha mwanga wa mchana, na sehemu ya majengo nje.

Ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi ya daktari, au chumba cha matibabu. Mwanamke ameketi kwenye kiti cheusi. Anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya, labda muuguzi, kutokana na sare ya rangi ya kijivu aliyovaa. Amevaa barakoa ya uso, ya rangi ya samawati, na miwani. Nywele zake zimefungwa juu, kwa mtindo wa dreadlocks .

Katika picha hii, kuna mhudumu wa hospitalini, amevaa nguo za samawati akielekea upande mmoja ulio na taa. Kisha rangi ya ukuta ni wa majano na nyeupe katikati na pia sakafu ya pale kwenye chumba ni nyeupe.

Miguu miwili ya mtu mzima imefungwa minyororo mizito ya chuma iliyofungwa kwa kufuli. Ana kanda mbili za plastiki za buluu ambazo zimechakaa sana. Huku kucha zake zikiwa chafu. Mguu mmoja umefungwa na mnyororo uliopitishwa chini ya ardhi ya udongo wa kahawia. Suruali yake ni ya rangi nyekundu yenye michoro ya mstatiri mweupe.

Chupa ndogo ya glasi ya ufuniko ya dhahabu imesheheni unga wa chanjo wa kuku dhidi ya ndui. Limeandikwa kwa maandishi makubwa ya manjano juu ya lebo nyekundu na manjano. Maelekezo ya matumizi yanaelekezwa kwa chanjo. Inahitaji kuchanganywa na kioevu kabla ya kutumika, kwa kutumia njia ya kuchovya kupitia kwenye bawa la kuku.

Kisanduku cheupe, lenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na kijivu lina maandishi makubwa, meusi yaliyoandikwa, Ibuprofen Tablets BP , chini ya maandisho hayo, kuna mstari wa kijivu, wenye maneno, Effective Pain Relief , kando ya kushoto, limeandikwa kuwa kuna vidonge ishirini, na vinne, na upande wa kulia, kuna nembo ya kampuni ya Bristol .

Chupa ya plastiki yenye rangi ya kahawia liyojaa vidonge inaoneka upande wa kushoto ikiwa imefungwa kwa kifuniko cheupe. Lebo ya chupa ina maandishi Health Aid Viatmin A 5000iu kwa herufi kubwa pamoja na maelezo mengine kwa maandishi madogo. Upande wa kulia kuna kisanduku cha kadibodi chenye muundo sawa na maandishi na rangi ya kijani na nyeupe.

Kisanduku cha dawa kimeandikwa health aid vegan vitamin c fifteen hundred mg , na kwa maandishi makubwa . Kina rangi ya machungwa, nyeupe na maandishi meusi na ya kijani. Kando kumeandikwa kuwa ni gentle on the stomach na immune booster . Pia kuna alama ya prolonged release na sixty tablets vegan . Chini kabisa kisanduku kimewekwa wima kuonyesha chapa na maelezo yake kwa uwazi.

Kisanduku cha rangi nyeupe na bluu kinaonekana kikiwa na maandishi ya Vitamin B99 Complex kwa herufi kubwa na nyeusi, chini ya haya kuna maelezo madogo The altimate 8 Complex Fromulation na Prolonged Released . Kisanduku pia kinaonyesha 'TWO-A-DAY' na idadi ya vidonge sitini tablets .

Chupa ya mviringo yenye dawa ya sindano, ina maandishi meupe juu ya lebo ya manjano na nyeusi, ikiwa na kofia ya chuma juu. Pembeni kuna kisanduku cha rangi ya manjano chenye maelezo sawa na ya chupa, yakiwemo jina la dawa kiasi cha milimita mia moja, na matumizi yake dhidi ya ugonjwa wa ECF pamoja na pulmonary oedema .

Mtoto mdogo anashikwa kwa uangalifu kinywani huko vidole vya mtu mzima vikiweka kidonge cha blue karibu na mdomo yake. Macho ya mtoto yanaelekezwa juu kwa utulivu na mdomo wake umefunguliwa kiasi kuonyesha maandalizi ya kumeza dawa.

Mtoto mchanga amelazwa juu ya godoro ndani ya kitanda cha hospitali, huku akiwa amefunikwa kwa shuka ya rangi ya machungwa yenye mistari ya madoido. Mkono wa mtu wa huduma wa afya umevalishwa glavu na unashika boma dogo karibu na mkono wa mtoto, ikiashiria uwezekano wa kumuhudumia kwa sindano au kipimo.

Mkono wa mtu umeonyeshwa ukipokea sindano kwenye sehemu ya juu ya mkono. Watu wawili wanonekana kwenye picha, ingawa nyuso zao hazionekani. Mtu anayepokea sindano amevaa nguo nyeusi, mtu anayetoa sindano amevaa nguo nyeupe na amevaa glavu za rangi ya bluu kwenye mikono yote miwili.

Ndani ya chumba watu wawili wazima wanaonekana wakishughulikia mtoto mdogo. Mtu mmoja amevaa koti jeupe na miwani, huku akishika kichwa cha mtoto kwa upole na kumdodoshea kitu mdomoni kwa kutumia kifaa kidogo. Mtoto amelala chali akiwa amevaa shati lenye mistari ya rangi ya waridi na buluu pamoja na soksi za buluu.

Mtu amevaa nguo nyeupe na glavu nyeupe za mpira, akimshilkilia kwa upole mtoto mdogo. Mtoto amelala chali akiwa amefunikwa kwa kitambaa chenye rangi nyingi. Na mtu mwingine amevaa vazi jeusi anaonekana kumshika mtoto pia. Mtu aliyevaa nguo nyeupe anaonekana akimchunguza au akimpa mtoto kitu kwa uangalifu.

Muuguzi aliyevalia sare ya rangi ya waridi na barakoa ya buluu. Anamhudumia mama aliyevaa mavazi yenye rangi nyingi; aliyeketi na kumbeba mtoto mchanga. Wote wako ndani ya ukumbi wenye watu wengine walioketi kwenye kiti; baadhi yao pia wakiwa na watoto. Mazingira yanaonyesha shughuli ya afya ikiendelea.

Mwanamke amesimama amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa kitambaa cheupe. Wote wawili wamevaa barakoa za uso. Mwanamke amevaa gauni refu lenye rangi ya bluu na na nyekundu na kitambaa cha kichwa chenye rangi sawa. Mtoto anaonekana mdogo sana. Nyuma yao kuna watu wengine wawili ndani chumba kinachoonekana kama zahanati au hospitali.

Mtoto mchanga amelala chali, akiwa amefunikwa na nguo za rangi mbalimbali. Watu wawili wazima, ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya, kutokana na jinsi wanavyomshughulikia mtoto, wanamdondoshea matone ya chanjo mdomoni. Mtoto wa wahudumu ameshikilia kichwa cha mtoto kwa upole, huku mwingine akidodosha matone, kutoka kwenye chupa ndogo.

Mkono wenye ngozi ya rangi nyeusi unaonekana ukishikilia chupa ndogo ya glasi iliyojaa kioevu cha rangi ya waridi au nyekundu. Chupa imefungwa kwa stopper nyeupe ya mpira na kofia ya plastiki ya uwazi. Lebo ndogo nyeupe imebandikwa kwenye chupa lakini maandishi yake hayaonekani vizuri. Mandhari nyuma ya mkono wa chupa ni ya giza na haieleweki.

Wodi ya hospitali inaonekana ikiwa na vitanda vingi vya wagonjwa. Baadhi ya vitanda vina watu wazima wamelala au wamekaa, huku wengine wakiwa tupu. Kuna wanawake wawili vijana wamevaa sare za shule ya rangi ya buluu, wamesimama karibu na kitanda kimoja wakionekana wakimhudumia au kumfariji mgonjwa mzee aliyeketi kitandani.

Mwanamke aliyevalia kilemba chekundu na barakoa ya upasuaji, ameketi kitandani hospitalini akiwa amefunikwa kwa shuka ya manjano yenye maandishi. Mkono wa muuguzi unamsaidia kushikilia mtoto mchanga aliyelala kifuani kwake huku mkono mwingine miwili ya mzazi ikimshika kwa upole.

Mwanamke amevaa kiakisi cha manjano, huku akishikilia mkono wa mtoto mchanga na kutumia kalamu maalum kutia alama kwenye kidole chake kidogo. Mtoto amevalia nguo za kamba za rangi nyeupe, zenye ukingo mwekundu ishara ya hali ya baridi. Mikono ya mwanamke inayoonesha urembo wa pete na bangili , na mazingira yanaonyesha kuwa ni shughuli yenye sehemu ya kampeni ya afya.

Watu wazima, wawili wamevaa vesti zinazoakisi mwanga. Wanaonekana wakimuudumia mtoto mdogo. Mtu mmoja ameinama akimshika mtoto ambaye amevaa fulana nyeupe na sketi ya rangi nyeusi na nyeupe huku mtu mwingine akionekana akifanya kitu karibu na kichwa cha mtoto.

Mtoto mchanga amelala juu ya kitambaa cheupe akiwa amelekeka upande mmoja. Mkono wake wa kushoto umekunjwa karibu na uso wake na kwenye bega lake, kuna kovu ndogo lenye usaha.

Mhudumu wa afya mwenye ngozi nyeusi amevaa shati lenye michoro anampatia mtoto chanjo kwenye mkono wa juu. Mtoto ambaye pia ana ngozi nyeusi na amevaa shati la buluu lenye mistari. Amegeuza uso wake upande anaonekana kuwa na wasiwasi au anaogopa. Mhudumu wa afya anakishikilia mkono wa mtoto kwa utulivu na sindano iliyo tayari kwa sindano.

Mtu anavaa glavu nyeupe za kinga na anachukua sampuli ya damu kwa kutumia kifaa chembamba kutoka kwenye kidole cha mtu mwingine. Mkono wa mtu anayechukuliwa damu, umeshikiliwa kwa upole na anaonekana ameketi huku akivaa vazi la rangi ya buluu lenye michoro meupe.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha bluu, ameshika kwa uangalifu mtoto mchanga. Mwanamke mwingine anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya, kwa mavazi yake meupe, na kofia ya bluu. Anampa mtoto chanjo kwenye paja. Mtoto amevaa nguo nyeupe, na anaonekana ametulia. Mwanamke aliyebeba mtoto, amevaa gauni lenye rangi mbalimbali, na anaangalia chini, kuelekea mtoto.

Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanaume mzungu, amevaa barakoa ya uso na miwani, akichomoa sindano mtoto mdogo kwenye ngozi nyeusi kwenye bega la juu. Mtoto amevaa shati lenye rangi nyingi za mistari. Upande wa kulia wa picha kuna mkono uliofunika glavu, unaoshikilia chupa ndogo ya glasi iliyoandikwa malaria vaccine .

Mtoto mchanga amelala chali kwenye kitanda kilichofunikwa na blanket laini lenye rangi ya waridi na michoro ya duara ya rangi ya zambarau na samawati. Mtoto amevaa nguo nyeupe na daipa nyeupe. Macho yake yamefungwa na mdomo wake umechama kidogo. Mikono yake midogo inanyooka kando ya mwili wake. Juu ya mtoto, kuna mikono ya mwili ya mtu mzima.

Mikono miwili ya mtu mzima, kwa juu ya mtoto mdogo chini. Mikono ya juu inaonekana ikishikilia chupa ndogo, yenye dawa. Na inashuka tone la maji au dawa kwenye mdomo wa mtoto. Mtoto ameangalia juu, kuelekeza chanzo cha matone. Picha ina maandishi Emergency Call to Action , kwa herufi kubwa nyekundu, iliyofuatiliwa na for measles .

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hadi kwenye mikono ya mtu anayeosha kwa makini. Mikono yake imepakwa sabuni huku akiwa anasugua viganja vyake ndani ya sinki ya chuma. Sehemu yake ya nyuma inaonekana kuwa safi ikiwa na vigae vyeupe vinavyo metameta.

Kituo cha kunawa mikono cha muda, kimeundwa kwa pipa kubwa la bluu la maji, ilowekwa juu ya stedi ya mbao, chini ya pipa kuna beseni jeupe la kukusanya maji machafu, bago, ndogo, linaloandikwa hand washing station , limeambatanishwa na stedi, chupa ya sabuni ya mikono imewekwa juu ya stendi karibu na pipa, la maji.

Mtu mwenye ngozi nyeusi, anaosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono cha muda. Kituo hicho kina pipa la maji la buluu lililoandikwa washing facility kwa herufi nyeusi; lililowekwa kwenye stendi ya chuma. Mtu huyo anatumia maji yanayotoka kwenye mfereji mweupe na sabuni inaonekana kwenye sehemu maalum ya stendi.

Wachezaji wawili wa kandanda wako katika mchezo mkali, moja wao akiwa amevaa sokisi nyekundu na mwingine za bluu. Miguu yao imekutana kwa nguvu katika juhudi za kushidania mbira hali inayo ashiria kuchezwa. rafuu

Mwanamke aliyevaa kofia ngumu na mavazi ya michezo ya baiskeli, amekaa chini kwenye ardhi yenye mawe; akiwa ameshika mkono wake wa kushoto kana kwamba ameumia. Baiskeli ya milimani yenye magurudumu makubwa, imelala upande wake wa kushoto; tairi ya mbele ikiwa juu ya mawe na fremu ikiwa chini.

Mashine ya mazoezi ya miguu ya vertical leg press . Inaonekana ikiwa imetengenezwa kwa chuma cha rangi nyeusi. Mashine ina sehemu ya kukalia iliyofunikwa kwa ngozi nyeusi iliyokolea juu. Juu ya sehemu ya kukalia, kuna jukwaa kubwa jeusi ambalo mtu anayepiga kwa miguu yake kusukuma uzito.

Karibu na kamera kuna mwanaume mmoja ambaye ametambuliwa kuwa bondia Hassim Raman. Ana ngozi nyeusi na anaonekana kuwa amejeruhiwa; kwani kuna uvimbe mkubwa kwenye paji lake la uso, upande wa kushoto. Uso wake unaonekana kuwa na jasho na anaonekana kuwa katika hali ya uchovu au maumivu. Mandhari ya nyuma yake ni meusi ikizingatia zaidi uso na jeraha lake.

Kuna vifaa vya usalama vikiwa katika rangi ya nyeusi. Kofia ngumu yenye mashimo madogo juu ikifuatiwa na magoti. Vifundo vya mikono na viwiko vilivyo valishwa, vikinga maalum yenye mikanda ya kukaza.

Vifaa tatu vya mazoezi yakiwa mikono, yamevyojulikana kama hand grips are grip strengtheners , zimepangwa juu ya uso mweupe au kijivu laini. Kile kifaa kina vishikizo viwili vya rangi nyeusi vilivyofunikwa na povu laini, vilivyounganishwa na springs ya chuma.

Mimea ya nyanya iliyopandwa kwenye bustani inayoonyesha matunda mengi mabichi ya rangi ya kijani. Mimea imefungwa kwa miti au vijiti kwa ajili ya kusaidia kukuwa wima. Majani ya mimea ni ya kijani na yanaonekana kuwa na afya. Anga ni la bluu, na kuna mawingu meupe machache ikionyesha hali ya hewa ya jua.

Mti mdogo wenye majani membamba, ya kijani, umepandwa kwenye shamba lenye udongo wa rangi, ya udongo wa kawaida, wa bustani, pembeni kuna mimea mingine, yanayofanana na vitunguu, ikiwa na majani membamba, yanayochomoza ardhini, kwa wingi, nyuma kuna kibanda cha mbao, kilichoezekwa kwa bati, na miti mirefu, iliyochanua majani, ikiwa imezunguka eneo hili.

Mimea ya majani yenye umbo la mviringo na kingo zilizochongoka; imeota kwenye ardhi ya kijani iliyozungukwa na nyasi ndefu. Majani yanaonekana kuwa na manyoya madogo, yanayoweza kuwasha ngozi na shina la mimea linaloonekana kwa madoa ya manjano.

Mmea wenye majani ya kijani na maua madogo ya manjano meupe, unakuwa katika eneo lenye mawe ya kahawia. Mimea mingine midogo inaonekana karibu na mea huo. Miguu ya mtu moja anaye vaa viatu vya rangi ya kijani, kibichi na skiti, ya rangi ya kijivu inaonekana nyuma, akisimama juu ya mawe. Eneo lote linaonekana kuwa la asili, labda bustani au shamba.

Majani marefu ya kijani, yamejaa kwenye eneo lenye mwinuko wa asili. Kuna mimea yenye mashina meupe, na mengine ya kijani kibichi, inayochangamana na nyasi, na vichaka. Majani mengine yana mkunyadhi mandogo, yakionyesha athari ya juakali. Katika mandhari ya nyuma, miti mikubwa, yenye majani mengi, imeota ikielekea angani, chini ya anga ya samawati, isiyo na mawingu.

Shina la mgomba limetokeza mkungu wa ndizi changa zenye rangi ya kijani kibichi. Majani mabichi yanazunguka eneo la juu huku jani moja la zamani likiwa limekauka kabisa lina rangi ya kahawia na limelegea. Kipande cha ua la ndizi linang'ing'ia chini ya mkungu bado halijafunguka.

Mmea unaonekana ukiwa na majani makubwa ya kijani kibichi yenye vinyweleo vidogo na kingo zenye meno. Maua madogo ya rangi ya zambarau nyeupe yamefungwa kwenye shina refu na yamepangwa kwa makundi. Baadhi ya maua yamekauka, yakionyesha dalili za kuzeeka. Shina la mmea linaonekana kuwa na mwiba midogo na linashikilia majani pamoja na maua.

Jani refu la rangi ya kijani kibichi la mmea linalofanana na nyasi, linaonekana likiwa limeota kati ya mimea mingine midogo yenye majani mengi. Jani hili lina umbo pana na lenye ncha kali na linaonekana kuwa na mishipa inayoonekana kwa urefu wake. Mwangaza wa jua unaliangazia jani hilo na kuonyesha rangi yake angavu.

Majani mapana ya mgomba yamesambaa juu yakichuja mwanga wa jua inaopenya kutoka juu. Katikati kuna mimea ya urefu wa kati ikiwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi na matunda madogo ya kijani yanayoning'inia kwenye mashina yake. Nyuma yake kuna uzio wa kichaka chenye majani mengi ya kijani yaliyoshikana.

Kundi la mimea yenye majani mapana na mabua mekundu , inakua kwenye kwenye shamba lenye udongo mwekundu. Mimea hiyo ina majani mingi yenye rangi ya kijani kibichi yakiwa yameenea kutoka kwenye mabua . Mandhari inaonyesha eneo la mashambani na mimea mingine michache na miti inaonekana kwa mbali chini ya anga la buluu.

Mimea mirefu yenye majani ya kijani kibichi na maua madogo ya rangi ya kahawia yaliyopangwa kwenye vichwa vya maua yanaonekana yakikua karibu na ukuta wenye rangi ya udongo au kijivu. Majani yana umbo la mviringo na yana meno madogo pembezoni. Maua yamekauka na yanaonekana kua yameanza kukauka. Mmea una shina nyembamba na unaonekana wa pori.

Majani ya kijani kibichi, yaliyochomoza kutoka kwenye shina moja ndogo. Yanaonekana kuwa na umbo la mviringo, uliorefuka na makali ya meno ya upole kando. Uso wa majani unaonekana kuwa na manyoya madogo madogo, ya kijivu. Na mistari ya mishipa, inaonekana wazi, kutoka katika kuelekeza, pembeni.

Mti mrefu wenye majani mengi ya kijani kibichi unaonekana ukishangilia matunda, mengi ya rangi ya kijani hudhurungi yaliyotawanyika kwenye matawi yake. Matawi yameonyeshwa mbali, yakitengeneza kivuli. Mwangaza wa jua unapenya kupitia majani na anga la bluu linaloonekana nyuma.